Noti ni mpya ambalo ni la elfu moja pesa ya Kenya kuonyesha kuwa anapea mtu au ameweza kuliweka hapo kuonyesha kuwa linatumika.

Duka la pesa limefunguliwa na mna mtu aliyesimama nje huku akinunua vitu kwa bei nafuu akiwa amevaa nguo nyeusi na anaeeza ongelesha anayeuza katika eneo hilo.

Noti zile za kitambo za elfu moja ambazo zilikuwa zinatumika nchini Kenya huku kuna ile simu pia iliyokuwa inatumika wakati huo wa zamani za kale.

Ni katika sehemu au duka ambalo linauza maziwa yanayotolewa na kampuni ya Royal na iyapo aina mbali mbali kuna ile mala, kuna ile yenye unaweza tengeneza nayo chai, na kuna yoghurt pia.

Ni katika duka la viatu ambavyo vinaonekana kuwa tofauti tofauti na kuna mtu anayetembea ndani yake huku amebeba begi na kuna vile ambavyo viko na rangi aina mbalimbali kama nyeupe , manjano, nyeusi ,nyekundu.

Soko ambalo lina matunda mbalimbali kukiwemo na mananasi , kukiwa na tikitikimaji huku akiwa ameeka pahali pa kuhifadhi hizo matunda aina mbalimbali.

Muna watu wawili mmoja akiwa na kiasli ya kizungu, mwingine akiwa na kiasli cha kiafrika huku wakiongea anapoweka mafuta kuashiria ya kwamba, wanaweza kujadiliana na kuangalia vile mafuta inavyo jaa katika gari hilo ambalo ni la rangi nyeupe.

Mna gari kubwa ambalo ni leusi, liloegeshwa katika eneo lililo na mwangaza, ambalo linaonekana kua nyumba, au ni sehemu ambayo magari huduma za magari zinaweza peanwa, kuashiria ya kwamba mwenyewe ako na imani katika eneo hilo.

Duka ni la maziwa huku mtu ameweza kusimama akingoja aweze kupata huduma, katika jumba hilo mna tangazo kuhusu hilo jumba ambalo unaeza pata huduma hizo za kupata kinachotengeneza chai.

Mhudumu wa maziwa alliyevaa nguo nyeupe ameweza kusimama huku akielekeza chombo anachoweza kuashiria maziwa kinachotoa na kiwango cha pesa ambazo kinaeza kupima.

Kuna mwanamke aliyevaa nguo nyeusi huku akimwelezea mwanaume aliyevaa suti nyeusi na shati jeupe. Huku akiwa anaonyesha furaha kwa kuwa anaelewa kitu ambacho anaambiwa.

Ni simu mtu ameshika mkononi kuonyesha vile unaeza pata huduma mbali mbali na pia kuashiria vile imeweza kutuma pesa na malipo yaliyofanywa na pesa iliyobaki unapofanya huduma hizo.

Mna magari kadhaa mbali yanayoonekana ni matatu yaliyo na rangi ya weusi, weupe na bluu na yameweza kuegeshwa katika mahali na ambapo ni salama au penye yanaweza onekana.

Tangazo ni kuhusu bima moja inayoshughulikia watu imeeza kupeana nambari unayowafikia na pia unaeza pata kwa ujumbe mdogo ambao uliponyesha mbili, sita, nane alama ya msalaba.

Gari kubwa ambalo linapita katika barabara lipo na magari madogomadogo juu yake kuonesha kua yanapelekwa katika eneo la kuuza au ni mtu ameeza kuyataka apelekewe kwake.

Duka ni la pesa kwa kuwa liko na rangi ya kimanjano na lipo na lile neno linaloashiria kuwa wanapeana hizo huduma na hapo ndani palipo na bidhaa mbalimbali vilivyo onekana kuwa na rangi ya kimanjano.

Funzo kuhusu afya na ni bima inayohudumia watu waliowagonjwa na imeweza kupeana namba ya mawasiliano, Kisha ipo na kila kitu ambacho inahudumia kama watu wanaingia, wanatoka ,kila kitu na kila pesa imeweza kughalami.......

Mna tangazo kuhusu bima ya afya huku wakiwawameweka nambari za kuwasiliana na mtu aliye katika tarakilishi kuashiria yakwamba unapoitisha huduma hiyo unaweza pata mara moja.

Risiti ambayo inaonyesha kuwa ameweza kulipa ambayo anaitwa kuwa Dan Oyuga Anne na limeonyesha gari lake lina namba ngapi, huku likiwa ameweza kupokea kutoka sekta ya usafiri.

Tangazo ni kuhusu PesaPal ambapo tumeweza kupewa maelekezo vile tunaweza kutumia, na imeweza kupeana vile tunaeza tumia hiyo pesa na simu ambazo wameweza kutuwekea hapo.

Tangazo kuhusu bima moja ya afya iliyoitwa AR inaeza kuwekwa na unaeza pata namba unao wafikia au inapeana maelezo vile wanaeza huduma watu.

Katika sehemu moja ambayo inauza vitu mbalimbali kama vile,;mitungi, viti. Kuna ambao wanaweza kukaa katika sehemu hiyo. Kuna mwingine anayetembea na kuna mtaro unaoonyesha kuwa sehemu hii ni ya duka, sehemu hii ingine ni njia.

Tupo sokoni tukiwa tunauza paipai, avakado, matunda mbalimbali namna watu walioskaa wengine wakiwa wamesimama kununua vitu ambavyo vinauzwa katika eneo hili.

Tangazo kuhusu pikipiki linaweza kua na bima yake huku kukiwa na ujumbe kuhusu vile unaeza wafikia wanaopeana hiyo mamlaka na unaeza chukua kwa muda gani.

Gari la kijivu lililoegeshwa katika shamba kandokando ya miti na mtu ameeza kukakaa nyuma yake kuashiria ya kwamba analichunga au lipo katika hali ya utengenezaji.

Noti zile za kitambo kuna zile za elfu moja pia kuna ile ya mia tano inaonyesha Mzee Jomo Kenyatta akiwa mbele na kuna zile ambazo hazionekani nyuma.

Katika soko ambalo kuna matunda mbali mbali kama vile maembe yaliyo madogo na makubwa, kuna ndizi ambazo zimeiva na zile ambazo hazijaweza kuiva na watu wako katika pilkapilka za kuweza kununua.

Noti za elfu moja za Kenya, zipo mikononi mwa mtu ambaye anaonekana kuwa anampa mtu mwingine au kumuhesabia ili aweze kumkabidhi.

Ni katika duka ambalo lina uza maziwa huku likiwa limeandikwa majina ya YUSTINA MAZIWA na linaweza kuwa watu wanaweza kukaa ndani na kuna jiko katika mlango wake.

Ni katika soko ambapo wachuuzi wameeza kuuza vitu zao mbalimbali kama vile nguo za sweta na kuna wenye wamesimama kando kando kuashiria wanaeza ulizia bei yake.

Tikiti maji ambazo zipo sokoni huku zikiwa zimepangwa vizuri na zipo kando ya avocado au parachichi kuashiria ya kwamba zipo tayari katika kuuza.

Mna gari ambalo nila bluu kubwa sana limeeza kubeba magari madogo ya ambayo ni ya rangi nyeusi ya kuashiria inayapeleka katika mahali pa kuuzia.

Katika app moja ambapo wameweza kuonyesha vile mtu anawezapata vile anaweza tumia pesa ama anaweza tumia mtu. Na huduma zote zinaweza kutumika katika laini ya Safaricom, wameweza kuzionyesha katika hiyo eneo moja.

Gari dogo ambalo ni leupe lenye kutumika kama la abiria au lenye kubeba mizigo. Limeweza kuegeshwa katika mahali pamoja au ni penye linaweza kutengenezwa.

Magari ni matatu ambayo yameegeshwa au yamewekwa mahali ambapo ni salama. Wakua moja ni lekundu, lingine likiwa leupe, uku la mwisho likiwa la kijivu, na wenyewe ni kama wameeza kuyaweka mahali ambapo wakona.......

Kuna viazi mbalimbali katika soko ambavyo ni kama vile, viazi mbatata, tamu, yams na zipo katika viwango ambacho ni tofauti tofauti, kukiwa na mikebe midogo na zingine zikiwa kwenye zile kubwa, za rangi ya manjano na zingine kwenye yangi nyekundu.

Pesa ya Kenya ambayo mbele inaonyesha Mzee Jomo Kenyatta huku nyuma likiwa linaonyesha bunge la Kenya na imeweza kuonyesha kitu ama sahihi ya nchi yetu.

Mna magari ambayo yameegezwa yakiashiria ya kwamba yanauzwa au wenyewe wameweza kuyaweka hapo ili waweze kupata raha na usalama umeweza kuhakikishwa hapa sehemu hii.

Duka la pesa ambalo lipo pia, linauza vitu ambavyo ni vya manufaa. Nje kuna watu waliokaa wakiuza machungwa, mandizi, na ndani kuna aliyesmama nikama anapewa huduma.

Mna duka ambapo nje mna baiskeli, kuna pikipiki, na kuna mtu anayenunua katika duka hilo lenye ngazi unapoenda kuchukua kitu.

Kuna tangazo kuhusu bima moja ya afya ambayo ni Madison, wameweza kuweka namba vile unaeza wapata, pia kuna picha ya mtu aliyeshika shingo huku akionekana ya kwamba ni kaa ako na majuto au ameweza kuyapitia maneno magumu ili ndio aweze kuyawasilisha

Mna tangazo kuhusu bima moja ambayo inahusu mtu kibinafsi, na ipo na maelezo vile unaweza wasiliana na wao uweze kuwapata, na kile ambacho wanaweza kufanya ama huduma wanazozipeana.

Gari ambayo ni ya rangi ya weupe ingine ya kijivu yapo mahala pamoja kuashiria kuwa yapo katika mahali pa kuuziwa au maegesho na watu wameweza kuwa na imani katika.

Kuna huduma ambazo unaweza pata katika laini ya Safaricom huku kulikuwa venye unawezatuma pesa, unapotoa pesa, kununua credit pia kuweza kuweka pesa zako vizuri au njia ingine inayopata maelezo kuhusu hiyo laini.

Noti zilizokua za elfu moja ambazo mtu alishika mkononi na anataka kuzifunganisha pamoja na aliyekuwa hapo ako na ile mipira ya kuziweka pamoja anapo...

Mna magari manne moja likiwa la buluu lingine likiwa la buluu kiza mengine yakiwa meupe yapo katika mahali ambapo yanaonekana kuwa salama.

Wauzaji mbalimbali wameweza kukaa wengine wakiwa wanatembea, na kuna wale wanaweza nunua vitu kama vile mboga, matunda aina mbalimbali kwa kuwa kuna machungwa, mandizi, nyanya.

Mna watu watatu ambao wanaeza kufurahia . Wawili wakiwa wameshikana mkono kuonyesha kuwa ni wapenzi na kuna mmoja aliyevaa suti na anaonekana kuwa anaelezea au kuonyesha kitu katika simu aliyo nayo mkononi.

Magari yapo mengi na ni ya aina ya kuwa madogo madogo na rangi ya ipo ya kijivu na samawati kuashiria kwamba yapo katika sehemu wanaeza egeshwa au kuuzwa.

Duka ni la pesa kwa kuwa limeeza kupakwa rangi ya kijani na lingine limepakwa rangi nyekundu kuashiria kuwa linaonyesha laini mbili tofauti tofauti ambazo zinatumiwa katika nchi yetu ya Kenya.

Kuna risiti ambayo inaonyesha kuwa mwenye kulipa ushuru ni nani, jina lake, namba ya ushuru wake ni gani, pia mahali ambapo anapo patikana na alipochukulia hiyo risiti ya ushuru.

Ni katika eneo moja la utamaduni kwa kuwa liko na michongo mbali mbali huku likiwa kama vile bendera ya Kenya inayo onyedha vile nchi ipo na kuna jirafu ama michoro mbali mbali ya wanyama.

Muna magari mawili ambayo ni, moja ni leupe lingine ni leusi kuashiria ya kwamba yako katika eneo la uundaji na kuna mtu aliyesimama kando yao kuashiria ya kwamba anayahudumia.

Mna magari ya kijivu yengine yakiwa meusi, yapo katika kiwanja kimoja, ni kama watu wapo katika mkutano kabla ya kurejerea katika magari zao na kuelekea walipotoka au yako maegeshoni.

Gari lekundu na mengine yakiwa meusi na kuna kijivu yapo mahali ambapo yameegezwa au kuonyesha kuwa yanauzwa ndio mtu aweze kuyafikia haraka iwekekanavyo.

Gari ambalo ni la aina ya nisani limeweza kusimama likiwa na rangi ya kijivu likionekana kuwa limeoshwa au linauzwa mahali ambapo lipo.

Maziwa yanaweza kuwa na duka lake ambalo limefunguliwa, wazi kukonyesha kuwa lipo na tangazo. Kama unataka unaeza eda pale, ukiwa na ranki ya bluu na lipo na ingine iliyo ya kijani.

Gari leupe limeweza kusimamishwa lipo na miguu mine ambayo magurudumu, ni meusi na madirisha yanaonekana kuwa hayajafunguliwa, lipo katika maegesho.

Mna mkono ambao umeshika pesa elfu zile za kitambo huku ukiashiria kuwa anahesabu ni hela aliyonayo na anaweza kuibadilisha vile anavyotaka.

Ni katika eneo la Mpesa au vile mtu anatumia simu yake anaeza pata pesa, anaezatoa, anaezatuma na huduma mbali mbali katika sehemu hiyo ya...

Pesa ni ile ya kitambo ya shilingi mia tano huku mbele tulipokuwa tunaona mzee Jomo Kenyatta na nyuma yake tunaona bunge la taifa na hapo kando tunaona simba ya Kenya inayokuwa katika bendera ya Kenya.

Mna magari mengi katika uwanja, yaliyo na rangi kama vile, nyekundu, nyeusi, nyeupe kijivu, kuashiria yakwamba yapo hapo kuuzwa au yapo katika maegesho, yakiwa yanangojea wenyewe waweze kuyachukua.

Gari dogo leupe. Lipo na nambari ya usajili, KDH 9009 J. Limeweza kusimama au kuegeshwa katikati, kando ya barabara huku likingoja...

Mna magari matatu la kwanza likiwa machungwa, la pili likiwa jeupe, la tatu likiwa jekundu, huku yakiwashilisha utangazo kuhusu bima moja inayouhusiana magari ambayo ni ya texi.

Ni katika banki ambapo watu wameeza kupanga foleni huku wakipewa huduma na wako katika sehemu ya wanaopeana pesa, wa kwanza, wa pili, wa nne na wa tatu hana mtu.

Tangazo kuhusu bima ya afya inaeza kuwa imeekwa na kuna kila kitu ambacho unaeza wafikia wanaopeana huduma hiyo na kuna familia mama , mtoto na baba.

Mbegu tofauti zikiwa na rangi ya kijani, nyekundu, kijifu, kuashiria kwamba, zipo katika, soko, na unapotaka unaweza fikamahala hapa ili uweze kuzipata.

Magari madogo ambayo ni ya kijivu. Kuna lile lililo na rangi nyeupe yapo katika mahali yanaonekana kuwa salama au katika maegesho ama sehemu ambayo yanaweza kuuzwa na ni mahali pasafi.

Katika sehemu moja ya kuhifadhi nyama ambavyo tunaeza pata kuna anayesimama, kuna zile ziko katika kioo na kuna zile zimeweza kuanikwa au kuwekwa katika ukuta zikiwa zinakatiwa kutoka hiyo sehemu na kuna watu wanaoshughulika.

Risiti ni ya kampuni ya Kenya ports authority linaloonyesha kuwa mzigo umefika na umeweza kutolewa sehemu ya African cotton Limited ambapo ni mahali liliweza kuandaliwa.

Katika soko ambapo pana wachuuzi mbalimbali na kuna watu wengi wanaotembea. Huku wakiwa wengine wamebeba watoto, wengine wanaulizia vitu kwa bei au wengine wapo katika shughuli zao.

Ni katika soko ambalo linauza viatu mbali mbali zikiwa zile za kimaasai na kuna mtu ambaye ameweza kusimama huku akiwa na shati la kijivu na trouser ambayo inaonekana kuwa ya khaki .

Magari madogo yenye rangi ya kijani kibichi, kijivu , pia kuna lile la buluu na samawati. Mtu amesimama katika lile gari dogo la buluu, mbele yake huku wakiongea na aliye Kati kati.

Wachuuzi wapo katika biashara zao kuna mwenye anauza nguo, kuna mwenye anauza miwa kuna mwingine anauza vitu katika duka na wapo wateja wanaosimama wakiwa wameangalia upande mwingine.

Gari kubwa ambalo ni lekundu linawezsa kupita kwa barabara likiwa limebeba magari madogo madogo meupe na kuna ambalo liko na rangi ya kinjano ambalo limeweza kuangalua upande mwingine kuashiria.

Duka ni la pesa kwa kuwa liko na rangi ya kijani ambayo imeandikwa M pesa na nje mna mtu anayefaya biashara huku mwigine akitambea na amejifunika buibui lake.

Gari jeusi ambalo limeeza kuegeshwa katika nyumba ambapo linauzwa au limeeza kuekwa ili mwenyewe aweze kufanya jambo kisha alikuje anapongoja liweze kutengenezwa.

Kuna magari mengi yaliyo na rangi kama vile bluu, nyeusi nyeupe, nyekundu na yapo katika eneo moja ni kama yanauzwa au yapo katika uegeshaji.

Ni katika eneo moja la kuuza magari ambayo ni madogo madogo. Wameweza kupeana vile ambavyo unaweza kuwafikia. Pia yako na rangi ambazo ni za kijivu, kuna nyekundu, pia kuna ambalo ni leupe.

Ni katika sehemu ambayo watu wanauza matunda mbalimbali. Kwa kuwa kuna fenesi, kuna machungwa, kuna avokado, kuna maembe; pia kuna ile mkebe ya kupima na kuna ile kitu unaweza kufungiwa unaponunua.

Mna gari ambalo ni la kijivu huku lina magurumu mane na limeweza kuegezwa katika kando ya maua ya kijani kuashiria ya kwamba mwenyewe anawakika mahali ambapo ameliweza kuliweka.

Mna gari kubwa ambalo linatumika kusafirisha magari madogomadogo ambayo ni meusi. Huku mbele yao kuna gari ambalo ni leupe na yote yanaelekea upande mmoja.

Mna mkono ambao umeshika noti za elfu mingi sana, kuashiria ya kwamba , anaonyesha utajiri wake au anaweza kuhesabia mtu ili aweze kumwonyesha ya kwamba inawezekana katika yote.

Gari la kijivu ambalo linaonekana kuwa la BMW limewezakusimama na huku nyuma yake kuna magari kuonyesha kuwa lipo katika mahali pakuegeshwa au kutengenezwa.

Ndizi likiwa limeiva huku lingine likiwa halijaiva kuashiria kuwa linatumika katika kukula likiwa tayari au kupikwa namna nyanya namna mihogo na kuna zingine kama vile matunda ambayo ni tofautitofauti.

Ni katika lile soko la kitamaduni ambapo unaeza pata viatu aina mbali mbali kama vile za maasai na kuna mtu aliyesimama kando ya hizo viatu wengine wakiwa wanatembea.

Mna tangazo kuhusu duka la mpesa ambalo lipo na rangi ambayo imeweza kuandikwa, kisha lipo na huduma zingine kama vile za kuweza kupiga chapa karatasi na lipo na ujumbe kuhusu unavyo toa pesa.

Mna magari manne yaliyoegeshwa huku matatu yakiwa yameshikana na moja likiwa kando na ni lenye rangi ya weusi na weupe kuashiria ya kwamba wenyewe wana imani katika eneo ambalo wameziacha hizo magari.

Mna malenge ambayo yameweza kuonyesha aina mbalimbali , ambapo kuna zile ndogo na kuna zile kubwa kuhakikisha ya kwamba unaeza chagua ambayo unaeza itumia na zipo na manufaa mbalimbali unapozitumia katika mwili wetu.

Ni katika eneo la duka la pesa, ambalo liko na rangi ya kijani, likiwa limeandikwa Mpesa na hapo nje pana ndoo na mtungi na kuna vitu ambavyo vinaweza uzwa, zaidi ya kubadilishana pesa.

Mna magari meusi na meupe yaliyo kutoka kampuni ya marceedes kuashiria yakwamba yapo katika mahali pa kuuzia au yapo katika eneo la uegeshaji kuashiria yakwamba .

Tangazo ni kuhusu personal accident cover ambalo limeeza kuonyeshwa na kila kitu limeza kuwekwa hapo ndio uweze kupata lipo katika nchi ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda na zinginezo.

Muna tangazo ambalo ni kuhusu bima moja la magari huku likionyesha kuwa mwaka moja linaweza linda gari kwa takribani pesa elfu tano kwa mwezi moja linaweza linda gari kwa pesa takrbani elfu moja na kuna maelezo unaweza wasiliana na wao.

Mkono ulio shika simu na kando yake mna rangi ya kimanjano na ile nyeupe kuashiria ya kwamba ni laini ya Safaricom ama ni laini ya Mpesa huku ameweza kufungua katika eneo la.

Ni katika duka moja la pesa kwa kuwa limeeza kupakwa rangi ya kijani na lipo na muundo unaokaribisha wateja wanaotumia mitandao ya Safaricom na kuna vitu ambavyo viko ndani kama vile...

Tangazo kuhusu bima ya afya inayo peanwa na kampuni ya Britam huku ikiwa na maelezo na pesa ambazo zinakawia katika kila mtu hili kuhudumiwa katika kila wakati.

Tangazo kuhusu bima ya ambayo inashughulikia dharura ikiwa mafuriko ikiwa ni mtetemeko wa ardhi, na kuna mtu aliye katika hiyo picha akiwa amevaa kofia ya bluu na wameweza kupeana vile Unaweza kuwafikia.

Vikapu vya aina mbalimbali vimeweza kuwekwa kuonyesha kuwa zinataka kuuzwa au zipo mahali ambapo zinatengenezewa ndiposa ziweze kuteremshwa au kupelekwa penye zinafaa kuchukuliwa.

Gari ni kubwa sana ambalo ni ya rangi nyeusi likiwa na miguu mine na lipo na namba ya usajiri ambapo liko katika maeneo ya maegezo kabla halijaweza kuondolewa.

Samaki waliokaangwa na kuwekwa katika mahali pamoja ili waweze kuuzwa. Huku wengine wapo katika hali mbaya, kwakua wapo tofauti tofauti kama vile tilapia wengine wakiwa wamekatakatwa.